Wanawake wawili walioko hospitalini. Mwanamke mmoja ameketi kitandani akiwa amemfunika mtoto mchanga kwa blanketi nyekundu na nyeupe. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye akiwa amepatia au kumwonyesha vifaa mbali mbali vya mtoto kama nguo, nepi, blanketi vilivyowekwa juu ya meza au kabati ndogo.

Sehemu ya shule hasa eneo la vyoo vya wasichana. Mbele ya jengo hilo kumesimama wanaume wawili, mmoja amevaa shati ya mikono mirefu na suruali na mwingine akiwa na koti na kofia. Wanaonekana kama mwalimu na afisa wa afya au viongozi wa shule wakijadiliana jambo.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga akinyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Mtu huyu anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa ambacho amekibeba mgongoni na kina rangi ya machungwa. Mavazi aliyovalia ni ya kulinda mwili dhidi ya madhara ya dawa ya wadudu au magonjwa ya mimea ambayo mara nyingi huwa na kemikali hatari kwa afya ya binadamu.

Mfanyikazi aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu ya usalama na barakoa ya uso akiwa katika chumba cha ukaguzi. Anashika chupa na kunyunyizia akisafisha na kuangalia mitungi ya gesi ya oksijeni iliyo katika mstari. Mitungi hiyo ni ya rangi nyeusi na nyeupe .

Adhari za mafuriko katika makazi ya mabanda. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao yako kwenye hali duni. Baadhi ya sehemu zake zimelemea au kuharibika kutokana na maji. Maji ya rangi ya matope yamekaa kote chini na watoto wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kitamaduni ameketi chini, juu ya mkeka wa asili. Mbele yake kuna vifaa mbali mbali za kitamaduni kama vile kalabashi, vipande vya mifupa au mawe madogo na mkeka unaotumia kwa shughuli za desturi.

Mtu aliyefunika mwili wote kwa mavazi ya kinga akiwa katika mazingira ya kiwanda au maabara. Amevaa glavu, maski ya hewa na koti maalum ya kujikinga linayomfunika kuanzia kichwa hadi mguuni. Mtu huyu amebeba madumu mawili yote yakiwa na alama ya hatari.

Wahudumu wa afya wako hospitalini pembeni ya kitanda, ambapo kuna watoto wachanga wawili waliofungwa kwa vitambaa nya rangi. Ni baada ya mama kujifungua na wahudumu wanamsaidia kutambulisha mtoto wake.